Mwanaume amechuchumaa akikamua maziwa kutoka kwenye chuchu za ngombe huku amebeba jug ambayo inaelekeza maziwa anazozikamua pale ndani. Amevalia nguo nyeusi na kofia nyekundu.

Mku ndizi pale shambani